Mwanamke mwanariadha amevaa mavazi meusi ya michezo na kofia nyeusi akitumia kiti maalum cha magurudumu cha mashindano. Anafanya mazoezi kwenye uwanja wa riadha usiku. Anatazama mbele kwa umakini na mikono yake imeshika magurudumu ya kiti hicho kwa nguvu.

Wanawake sita wote wakiwa wamevalia flana nyekundu zenye maandishi kenya. Wakiwa wameketi kwenye viti maalumu vya magurudumu vya michezo wamepanga kwa umbo la duara nusu wakiangaliana na kucheka.

Mwanamichezo wa kike kutoka kenya akiwa na tabasamu kubwa usoni na amevalia sare ya michezo. Amevalia kofia nyeusi na juu yake kuna fulana ya rangi ya chungwa yakijani ilio andikwa Kenya kifuani.

Ukurasa wa karatasi ya mtihani au kazi ya nyumbani, labda somo la dini au masomo ya biblia yenye maswali na majibu yaliyoandikwa kwa mkono. Maswali yanahusu mada ya biblia kwa mfano swali la nane linauliza kuhusu sehemu ya biblia na limejibiwa old testament and new testament .

Ubao mweupe wa darasa, inayojulikana kama whiteboard . Juu ya ubao, kuna stika, kalenda zenye majina ya miezi, april na mei. Kwenye ubao, kumeandikwa kwa herufi za bluu, monday 24th february 2025 .

Kuna safu za madawati ambao ni ya chuma madawati yana rangi nyepesi na mengine yana rangi nyeupe kiti kimoja kinaonekana kikiwa na kitabu chenye jadala la rangi ya machungwa kimewekwa juu yake.

Uwanja wa michezo wa watoto ulio wazi. Kuna bembea sladi ya kijani na miundo mingine ya kuchezea. Nyuma ya uwanja kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi ya magari au wa chuma. Kulia kuna jengo ambalo bado halijakamilika.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana kama makazi au ofisi. Jengo hilo lina kuta za rangi ya kijivu na ghorofa ya juu ina balcony yenye nguzo za rangi ya udongo. Milango ya mbao na madirisha yenye vyuma vya kijani kibichi yanaonekana.

Mwanariadha wa kike wa Kenya ambaye ni mlemavu akishiriki katika mbio za viti maalum vya magurudumu kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha huyu mwenye nywele nyeusi zilizosimama na uso mwenye tabasamu amevaa fulana nyeusi yenye maandishi Kenya.

Rundo la vitabu vya shule, vilivyopangwa juu ya meza. Vitabu vingi viko katika kundi moja, vinaonekana kuwa vya somo la Longhorn Computer Science Grade 7 . Vifuniko vya vitabu hivi ni vya rangi ya bluu na vina picha vinavyohusiana na kompyuta au teknolojia.

Mwendesha baiskeli akiendesha baiskeli yake ya mbio kwenye barabara iliyonyooka. Mwendesha baiskeli mwanamume amevaa mavazi maalum ya kuendesha baiskeli yenye rangi nyeusi na madoa yenye michirizi pamoja na kofia nyeupe ya usalama.

Mwanamke mwanamichezo wa kuongelea akiwa ndani ya dimbwi ya kuogelea. Amevalia kofia ya kuogelea nyeupe na anaonekana akimshikilia ukingo wa dimbwi. Upande wa kushoto unaweza kuona neno Spedo.

Nguzo au chapisho la rangi ya kahawia la njano na juu yake kuna bango ndongo la kuongoza, bango hilo lina rangi ya kijani kibichi na lina mshale mkubwa wa rangi ya kijani nyepesi inaokolea kushoto kisha kushuka chini na kugeukia kulia.

Kitabu cha kiada kilichofunguliwa ukurasa wa kulia una kichwa cha habari Mr. Nobody na Be Cautious at The Table na una picha za michoro ya watoto. Ukurasa wa kushoto pia una maelezo ya picha inayohusiana na mada hiyo.

Safu ya komputa tatu zikiwa zimewekwa kwenye meza ndefu ndani ya chumba, komputa hizi zimeunganishwa na kibodi, panya na vipasa sauti. Komputa ya kwanza kushoto ina skrini kubwa kuliko zingine.

Madawati mawili ya shule ya thamani, yaliyotengenezwa kwa mbao dawati la juu lina kifuniko cha mbao kinachoweza kuinuliwa, dawati la chini pia linakifuniko kinachoweza kufunuliwa na linaonekana kuwa limeharibika kidogo juu yake.

Mwanamke mwanamchezo aliyeketi kwenye boti dogo la kupiga makasia, ndani ya maji amevalia shati jekundu lenye maandishi Kenya, kofia na glavu nyeusi, anaonekana akishika makasia na kutazama mbele.

Eneo la ndani labda kwenye duka au ofisi, likiwa na ukuta wa rangi ya kijani na sakafu ya vigae. Juu ya ukingo wa ukuta kuna kipande cha ubao chenye rundo la vitu. Kipande hicho cha ubao chenye rangi ya kahawia kimebeba rundo la vitu vya rangi nyeusi vilivyo na umbo ya mraba.

Kundi la watu wanne wakiwa karibu na maji, labda mto au gunda iliyojaa migogo. Katikati ya picha kuna mwanamke ameketi kwenye boti ndogo. anaoneka kuwa na ulemavu wa viuongo vya chini kwa sababu kuna kiti cha magurudumu.

Mwanamme mwanariadha akishiriki katika mchezo wa kuruka mbali anajilaza kwenye shimo la mchanga huku mchanga ikigawanyika hewani. Anavaa fulana nyeusi na suruali fupi ya kijivu. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na jukwaa la watazamaji.

Kundi la wanaume wakiwemo wanariadha wa masumbwi wakipiga pica=ha ndani ya chumba kinachoonekana kama ukumbi wa mazoezi. Watu wachache wameketi kwenye viti vya magurudumu huku wamevaa vifaa vya masumbwi kama vile glavu na kofia za kujikinga.

Ubao mweupe mrefu, uliofungwa kwenye kuta wa rangi ya kijani kikahawia. Ubao una maandishi wa mkono, ingawa mengi yao hayaonekani wazi. Baadhi ya maneno yanayoweza kusomeka ni team leader .

Kundi la wanariadha wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu wakiwashikilia Kenya katika sherehe za ufunguzi au kufunga tukio kubwa la kimchezo kama vile mchezo ya olimpiki au paralimpiki. Wanariadha wote wamevalia sare nyekundu zinazofanana.

Ubao wa matangazo wa darasani au wa shule ya chekechea wenye maudhui yakielimisha watoto. Juu kabisa kuna bango kubwa lenye maandishi play learn and grow together kwa herufi kubwa na rangi mbali mbali.

Jengo lenye paa la rangi ya kahawia, na ukuta mweupe. Ukuta wa jengo, umepambwa kwa michoro ya wanyama wa porini kama vile twiga, nyumbu, na punda milia, jambo linaloweza kuashiria kuwa ni shule ya chekechea.

Mwanamume mzima ambaye anaonekana kuwa mzungumzaji mkuu au mgeni rasmi. Akisimama kwenye mijali ya mbao yenye rangi ya kahawia. Amevalia suti ya bluu iliyokolea, sharti jeupe na tai yenye michoro na ana pindi na jeupe lililobandikwa kwenye suti yake.

Wanariadha wawili wakiume mmoja akiwa anaona na mwingine asie ona, baada kumaliza mashindano ya riadha. Mwanariadha alie upande ya kulia ambae anaonekana kama mkenya, ameva jezi nyekundu yenye maandishi kenya.

Ratiba ya masomo ya shule inayoitwa Thika Road Christian Junior School, ratiba hiyo imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi kubwa na kubandikwa ukutani, inaonyesha masomo yanayofundishwa kwa siku tano za wiki na nyaraka zake.

Waendesha baiskeli wawili wakiwa kwenye baiskeli maalum aina ya Tandem Bike; baiskeli ndefu inayoweza kuendeshwa na watu wawili kwa wakati mmoja. Wote wawili wamevalia mavazi rasmi ya baiskeli yanaoyashiria, Kenya yenye rangi ya bendera za Kenya.

Ubao mweupe mrefu wa darasa ulioandikwa maelezo mengi kwa mkono, ubao umegawanywa katika sehemu kadhaa na una maelezo kuhusu mkutano au matukio, kwa mfano kuna sehemu iliyoandikwa agenda swimming gala venue.

Darasa tupu au chumba cha komputa chenye meza na viti, vilivyopangwa kwa safu, meza na viti hivyo, vimetengenezwa kwa chuma cheusi na mbao za rangi ya kahawia. Kwenye meza za nyuma, kuna kompyuta zilizopangwa, madirisha makubwa yenye mapazia mepesi ya rangi ya kahawia.

Jengo refu la ghorofa moja lenye kuta zilizojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na paa za vigai vyekundu, kuna madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa kando ya ukuta wa jengo hilo, katikati ya jengo kuna lango lenye umbo la upinde lililoongoza ndani.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana kama hoteli au jengo la makazi. Kila ghorofa ina milango ya rangi nyekundu na madirisha yenye fremu nyeupe. Nje ya kila ghorofa kuna ukumbi mdogo wenanga wenye uzio wa chuma mweusi. Jengo limejengwa kwa mawe ya kahawia.

Wanaume wawili kwenye gym mmoja amesimama ameshikilia punching bag kubwa nyeus,i amevaa koti jekundu na suruali ya bluu na glavu za ngumi za bluu mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anapiga punching bag .

Kabati au troli la kisasa la kuchaji au kuhifadhi kompyuta za mkononi au vifaa vingine vya kielektroniki labda katika chumba cha kompyuta au darasa, liko katikati ya picha lina rangi nyeupe na milango miwili ya rangi nyeusi iliotobolewa matundu.

Sehemu ya darasa la shule likiwa na ubao mweupe mkubwa wenye maandishi, kwenye ubao kuna herufu KKKK ikiwa imeandikwa mara kadhaa na pia maneno kama Kenya, Keneddy, Kite na Kettle , chini yake kuna sentensi kama my land is Kenya .

Mazingira ya nje yenye nguzo refu nyeupe na bendera katikati ,kuna mimea mingi na miti iliyozunguka, chini ya nguzo kuna kitanda cha maua chenye maua na manjano ya kijani, kushoto kuna miti na nyasi.

Eneo la uwanja wa michezo wa watoto au bustani, kunabembea mbili zilizojengwa kwa chuma cheupe na msitari nyekundu, nyuma yake kuna bembea nyingine ndogo na vilevile ngazi za kupanda zenye rangi kama hizo.

Timu ya wanasoka walemavu, wengi wao wakiwa na miguu bandia au wakitumia vigongo. Wote wamevaa jezi zinazofanana, nyeusi na mistari miekundu na nyeupe katikati. Na bendera ndogo ya Kenya, kwenye mikono.

Kinyang'anyiro cha riadha labda mbio za umbali wa kati au mrefu ambapo wanariadha kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanaria aliye katikati au mbele ambaye ndiye amezingatiwa zaidi anaonekana akishinda au kumaliza mbio.